Hili ni shamba la mahindi, liliyovamiwa na wadudu waharibifu, walioleta hasara kubwa kwa mkulima aliyoyapanda. Aidha, mahindi hufaa kupuliziwa dawa ili yakuwe katika hali shwari.

Tunaona mikunga ya ndizi ambayo imepangwa kwenye mpangilio sambamba, tayari kuuzwa kwa watu tofauti tofauti ama kuchukuliwa kupelekwa sokoni.

Mwanadada huyu ana furaha riboribo, kwenye shamba la mandizi ambapo tunamwona anachambua ndizi hizo, tayari kupika au kufanya shughuli zingine.

Hawa ni wakulima wanaojishughuliza katika upazi wa migomba hili kuongeza mapata katika ukulima wao aidha kuwalisha familia yao.